Wachezaji wa mpira wa miguu wote wakiwa wamevalia jezi za rangi ya manjano na kijani wakisherehekea uwanjani. Baadhi yao wanagongana mikono wengine wanakumbatiana na mmoja anaficha uso wake kwa mikono yake kana kwamba ameshangazwa au kufurahi sana. Wakiwa na furaha tele baada ya kufunga goli au kushinda mechi. Nyuma yao kuna vitu vya uwanja na watazamaji.

Mchezo wa volleyball uwanjani kuna wachezaji wa kike wawili, wameruka juu karibu na wavu wakijaribu kuzoea mpira. Mmoja amevalia jezi nyekundu, namba 10, na mwingine jezi nyekundu pia. Mpira wa volleyball wa rangi ya bluu, na manjano iko hewani. Kuna wachezaji wengine uwanjani na watazamaji wamekaa kwenye viti vya kijani nyuma yao.

Umati mkubwa wa watu wakiwa kwenye uwanja wa michezo labda wakitazama mchezo wa raga au tukio lingine la kimchezo kama inavyooneyeshwa na nembo ya Kenya Rugby . Chini kulia watu wengi wamevaa nguo zenye rangi nyekundu, kijani na nyeupe ambazo zinaweza kuwakilisha rangi za bendera ya Kenya. Baadhi yao wanashangilia na kupiga picha kwa simu zao. Kuna viti vya rangi nyekundu vya majani, bendera ndogo za Kenya pia huku na kule.

Timu ya mpira wa kikapu ya Kenya wakiwa wamevalia jezi nyeupe yenye neno Kenya na namba zao. Wamesimama kwa safu wakiimba wimbo wa taifa wakijiandaa kwa mchezo. Nyuma yao kuna skrini kubwa inayoonyesha bendera ya Kenya na neno Kenya. Pia kuna viti vya watazamaji vya rangi tofauti nyuma.

Rundo kubwa la takataka zilizotapakaa kando ya barabara, pengine kwenye mtaro. Takataka hizi ni pamoja na mifuko mingi ya plastiki, nguo chakavu na taka za kikampuni kama vile majani na uchafu mwingine. Taka zimetupwa kiholela na kusababisha uchafu wa mazingira. Ardhi inayozunguka taka ni ya udongo kavu.

Mwanariadha wa kiume akifanya kurukia mbali na Kuta kwenye mchanga uku mchanga uku ukinyunyika hewani, amevalia vazi la mchezo jeupe lenye mandishi mwen nyuma yake kuna uwancha yenye viti vya rangi vyekundu na kijani inavyo fanana na rangi ya pendera ya Kenya, pia kuna watu wengine na vifaa vya michezo nyuma

Kundi la watu wakiwa kwenye jengo lenye paa la chuma, wengi wao wamevaa nguo nyekundu na wanashangilia na kushiriki katika tukio fulani. Mtu mmoja juu kabisa ameshikilia bendera ya Kenya, wengine wanapiga makofi na kupiga kelele. Kuna watu wa kila rika na jinsia tofauti.

Eneo la kusubiria ndani ya jengo, kuna watu wengi wamekaa kwenye viti wakisubiri, wengine wakiwa na watoto wadogo. Mbele kuna mwanamke amevaa fulana nyeusi na sketi nyeusi. Anazungumza na kueleza. Pia kuna mabango ukutani, moja likiwa na maandishi birth and death certificate .

Kundi la watu wakiwa Huduma Center, ambacho ni kituo cha huduma za serikali. Wanaume wawili wamekaa kwenye viti wakiangaliana. Mmoja amevaa suti ya bluu na mwingine amevalia shati za zambarau. Kati yao, mwanamke amevalia shati jeupe na nyekundu na miwani anashughulikia kompyuta, akiwasaidia wateja. Watu wengine kadhaa wamesimama nyuma wakifuatilia. Kuna mabango yanayosema Huduma Center, Government Services .

Watu wawili mezani ndani ya ukumbi mkubwa. Mwanaume ameinama akiandika huku mwanamke akimwonyesha kitu kwenye karatasi. Kuna kompyuta ndogo na vikombe vya maji mezani na viti vya uketi vinaonekana nyuma.

Watu kadhaa kwenye eneo la wazi lenye paa likionekana kama kituo cha huduma au ofisi ya muda. Mwanamke mmoja ameketi kwenye dawati lenye ishara Info desk akishughulikia nyaraka huku wengine wameketi wakisubiri au kupokea huduma.

Rais wa Kenya William Ruto akiwa amesimama karibu na jaji mkuu Martha Koome, ambaye amevaa joho la kimahakama. Wote wawili wamesimama kwenye jukwaa lenye maua meupe mbele ya umati wa watu, ikionyesha tukio rasmi au la kitaifa.

Wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa uwanjani wakati wa mchezo. Mchezaji aliye mbele kabisa amevaa jezi ya njano na kijani, anafuatilia mpira wa rangi nyeupe na bluu uliopo chini. Mchezaji mwingine amevaa jezi nyekundu na akimkimbilia. Kwa nyuma kuna wachezaji wengine na umati mkubwa wa mashabiki walioketi kwenye viti vya uwanja.

Afisa wa huduma Kenya, aliyevaa sare akizungumza na mwanamke aliyeketi kwenye kaunta ya huduma na kompyuta. Wafanyikazi wengine wanaonekana nyuma wakifanya kazi zao au wakisubiri. Zote zikiashiria shughuli za ofisi ya huduma kwa umma.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wa kike wakiwa uwanjani wamevaa jezi za rangi ya bluu na nyeupe. Mchezaji mmoja katikati ameshika mpira akijaribu kuudhibiti huku wachezaji wengine wakimzunguka. Nyuso zao zinaonyesha umakini mkubwa kwenye mchezo. Nyuma kuna jengo na watazamaji wachache.

Kundi kubwa la watu kwenye mkutano au kampeni ya kisiasa , wengi wao wameshika mabango na vipeperushi vyenye maandishi PNU Kazi Iendelee .Mwanamme mmoja katikati anashangilia kwa nguvu akiwa ameinua mikono yote miwili na mdomo wazi .Watu wengine pia wanashangilia na kuonyesha msisimko.

Kundi la watu wanaume na wanawake wengi waliovalia sare za rangi nyeupe kijani kibichi na nyeusi. Baadhi wamesimama nyuma na wengine wamekaa mbele. Wako mbele la jengo lenye bango kubwa lililoandikwa The judiciary Tribunals On A Specialized Course Faster And Effective Dispute Settlements . Juu ya bango kuna nembo ya Kenya.

Cheti cha kuzaliwa cha jamhuri ya Kenya chenye kichwa certificate of birth . Cheti kina maeneo mbalimbali ya kujaza taarifa kama vile mahali pa kuzaliwa, jina jinsia, tarehe ya kuzaliwa, majina ya wazazi na majina ya maofisi waliosaini. Baadhi ya maeneo yamefichwa kwa siri. Chini kuna taarifa za kisheria nazo dhibitisha uhalali wa cheti hicho.

Afisa wa Huduma Kenya ameketi kwenye kaunta akiwa amevaa barakoa ,nyuma yake kuna bango kubwa jekundu lenye maandishi ya Kiswahili yanayosema huduma za serikali kwa urahisi na ufanisi , na juu yake kuna ishara inayoonyesha Police Clearance Certificate , pia kuna namba za kaunta kama vile kumi na tano na kumi na nne na kizima moto chekundu kinaonekana ukutani.

Kituo cha Huduma Kenya ikiwa na meza ya huduma kwa wateja ilioandikwa information desk . Katikati kuna wafanyakazi wawili walioketi nyuma ya meza hiyo wakiwa wamevaa sare za Huduma Kenya. Nyuma yao kuna viti vingi vikiwa vimepangwa.

Kundi la watu wameketi kwenye viti vya chuma vya kung'aa ndani ya chumba kikubwa kama ofisi au ukumbi wa kusubiri. Wanaume na wanawake wengi wamevalia mavazi meusi na baadhi ya wanawake wamevalia shali nyekundu. Mwanamume mmoja amesimama mbele yao amevaa suti nyepesi akiongea. Nyuma yao kuna kaunta na vifaa vingine vya ofisi.

Kundi la wanaume watano, wakiwa ndani ya ofisi, Huduma Centre kutokana na nembo ya Huduma Kenya ukutani. Wanne wamekaa kwenye viti na mmoja yuko nyuma ya meza, Watu wawili wa mbele wamekaa, mmoja akiongea na mwingine, wakiwa kwenye mkutano au wakifanya shughuli za kiofisi, kuna kompyuta mezani na kabati nyuma, dirisha upande wa kushoto.

Kundi la watu wamekusanyika nje, mbele mwanaume mmoja amevalia shati la mraba na jaketi ya bluu akitia dole gumba kwenye karatasi iliyowekwa juu ya meza ndogo. Karibu naye mwanaume mwingine amevalia shati jeupe na maski ya bluu anamsaidia. Kuna watu wengine wengi wamesimama nyuma yao wengine wakiwa wamevaa maski .

Mwanaume mmoja, amevalia suti ya buluu, shati jeupe na tai ya manjano. Amesimama nyuma ya kinaya chenye nembo ya Jamhuri ya Kenya na anashika kitabu nyeusi mikononi mwake. Nyuma yake kuna bendera mbili za Kenya.

Mwanariadha ametua kwenye shimo la mchanga baada ya kuruka. Amevaa shati la kijani na namba Maina kifuani. Nyuma yake kuna uwanja mkubwa wa riadha na viti za watazamaji vyenye rangi vyekundu na kijani. Watu wengine wachache wamesimama na wengine kuketi nyuma. Kuna majengo machache upande wa kushoto.

Chumba chenye watu wengi wameketi wakisubiri. Mwanamke mmoja amesimama upande wa kulia. Amevaa sweta nyeusi na kola nyekundu. Anaongea na mwanamke mwingine aliyekaa. Watu wengine wengi wamekaa kwenye viti vya chuma wakiwemo wanawake, wanaume na mtoto mchanga aliyeshikiliwa na mwanamke mmoja. Ukuta wa nyuma una mabango yenye maandishi na picha. Chumba kina taa za juu na feni ya dari.

Tanki kubwa jeusi la maji limewekwa juu ya fremu ya chuma. Chini ya fremu kuna jengo jeupe na nguzo ya zege. Kuna ngazi ya kijani kibichi upande wa kulia wa tanki. Pia kuna pipa la taka jeusi na koni ya usalama chini yake.

Mwanamume mzee amekaa kwenye kiti cha bluu na anandika kwenye fomu iliyo mbele yake, Certificate of Birth amevalia shati la rangi ya kijani. Watu wengine wawili wamesimama karibu naye, mmoja ameshika karatasi nyingine akimsaidia. Meza imetengenezwa kwa mbao. Nyuma kuna kuta za mabati.

Kundi la wanaume wengine wao wakiwa wamevalia majoho mekundu na muesi ya mahakama. Wengine wamevalia suti. Mwanaume aliye mbele kushoto ambaye anaonekana kuwa rais William Ruto anapeana mkono na mwanaume mwengine aliyevaa joho la jaji. Wote wanaonekana kutabasamu na kushirikiana kwa furaha. Nyuma yao kuna ua wa chuma na majengo.

Nembo ya duara yenye mikono miwili iliyoshikana kwa nguvu ndani yake, kwa rangi nyeusi na mandhari nyuma ya njano iliyopakana na mstari mwekundu. Chini ya nembo hio, kuna maandishi ya njano yaliyoandikwa, Tuko Pamoja.

Mtaro mrefu uliojaa maji chafu kando ya barabara, yenye udongo mwingi. Kwa mbali, majengo, miti na watu wachache wanatembea na wengine kuendesha pikipiki.

Mwanamke jaji au afisa wa umma amesimama nyuma ya kinara cha kuhutubia amevalia joho jekundu na kola nyeupe. Anashikilia kitabu cheusi kinachofanana na Biblia mkononi mwake wa kulia. Mbele yake kuna kipaza sauti na kinara chenye nembo inayosomeka Republic of . Nyuma yake kuna bendera mbili za Kenya.

Kundi la watu, wanaume na wanawake wakiwa wamesimama mbele ya jengo jeupe. Wengi wao wamevaa mashati meupe au meusi na suruali nyeusi. Juu ya jengo kuna nembo na maandishi, Huduma Kenya. Kwenye mlango wa jengo, imeandikwa Entry . Wanaonekana kama wafanyikazi au kikundi cha watu wanaohusiana na kituo cha Huduma Kenya.

Mwanaume amesimama mbele ya dirisha la kaunta ya ofisi ya uhamiaji. Amevalia suti nyeusi na kofia nyeusi. Juu ya dirisha kuna ishara inayosema For Immigration Officer na chini yake Passport Application . Kuna kioo cha uwazi kinacho watenganisha na ndani ya kaunta kuna afisa wa uhamiaji na vifaa vya komputa.

Mwanariadha mmoja wa kiume akiwa katikati ya kuruka kwa muda kwenye uwanja wa riadha. Amevalia fulana nyekundu yenye jina kipchirchir na namba pamoja na kaptula nyeusi. Mguu wake wa kulia unanyooka nyuma na kushoto umepinda akiwa hewani. Nyuma yake kuna jukwaa la watazamaji lenye viti vyekundu na kijani na baadhi ya watu wamekaa kando ya uwanja wakifuatilia.

Kundi la watu wengine wao wakiwa wamevalia sare wamesimama mbele ya jengo yenye maandishi Huduma Kenya towards service excellence ukutani. Mwanamume mmoja ambaye anazungumza akitoa maelezo kwa wenzake wenye wanasikiliza kwa makini. Nyuma yao kuna afisa wa polisi na mbele yao kuna viti.

Kundi la watu saba wakiwemo wanawake wawili na wanaume watano. Mwanamke mmoja anayeweza kuwa jaji mkuu, anasimama mbele akihutubia kwenye kinara chenye nembo office of the chief justice judiciary . Amevalia suti ya bulu wengine wamesimama nyuma yake baadhi wakiwa wamevalia suti na wengine wakiwa na majoho ya mahakama.

Mwanume mmoja mweusi amesimama akishikilia mikrofoni na akitabasamu. Amevaa suti, shati la pinki na tai. Nyuma yake kuna bendera ya Kenya na maandishi ya Milimani high court civil division .

Wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa uwanjani. Wamevaa jezi za rangi ya chungwa na michoro nyeusi, nyeupe. Mchezaji mmoja mbele, akishangilia. Nyuma yao kuna uwanja mkubwa wa mpira wa miguu, wenye viti vingi vya watazamaji vilivyojaa. Kuna mstari mweupe wa kukimbilia mbele ya wachezaji.

Wanawake watatu wakishugulika na kiasi kikubwa cha pesa taslimu, zilizopangwa vizuri katika tray za rangi ya bluu kwenye counter ndefu, mwanamke mmoja katikati anacheka na kuangalia camera . Wote wamevaa sari, za benki au taasisi ya kifedha, zenye rangi nyeusi, kijivu na nyekundu, nyuma yao kuna madirisha makubwa na watu wengine wakiwa wameketi kwenye meza na computer .

Kundi la watu wakiongozwa na rais William Ruto, akiwa amevalia suti akitembea kwenye zulia jekundu. Upande wake wa kulia yupo mwanamke aliyevalia nguo za bluu. Upande wake wa kushoto yupo afisa wa jeshi. Wengine wengi wanafuata nyuma. Linaonekana kama tukio rasmi labda mkutano au sherehe ndani ya ukumbi mkubwa iliyojaa watu.